Watu wamejumuika kwa moja wa kiume na wa kike. Wanaonekana kuwa wa umri mdogo haswa vijana, kupokea mafunzo dhidi ya virusi vya Ukimwi. Wako chini ya tenti, wamevalia nguo za rangi tofauti tofauti.

Mwanamke anatabasamu amefurahia kwa kuwa amemuona mtoto wake kwa mara ya kwanza. Amembeba mikononi, shanga ya nchi ya kenya iko kwenye mkono wa kushoto. Barakoa imewekwa chini ya mdomo.

Maeneo haya yanaonekana ya kutengeneza kemikali kali zaidi zinazoweza kumdhuru binadamu mwanaume amevalia nguo zinazomziba kila sehemu ya mwili ili kumuepusha na madhara hayo.

Mazingira haya ni ya shule ya upili. Walimu wamesimama kando ya vyoo. wanakagua kuona kama ni visafi. Vyoo vimepakwa rangi na maandishi ya wash your hands here yako wazi.

Ngamia amelala mchangani kwa uwezekano wa ameiaga dunia au amepumzika baada ya safari ndefu. Amebeba mzigo mgongoni mwake. Amekunja miguu yake ya mbele na kuikunjua ya nyuma.

Dawa ya cbd kutoka kampuni ya Myaderm. Inatumika kupunguza maumivu na kuongeza nguvu mara dufu. Ni ya miligramu hamsini. Si ya kumezwa, ila ni ya kupakwa mwilini.

Mama amempeleka mtoto hospitali kupata chanjo ambayo watoto hupewa baada ya wiki Kumi. Daktari ameinama akimwekea mtoto dawa mdomoni. Simu iko mkono wa kulia. Mtoto amefunga macho na amelalia kitambaa cha rangi nyeupe.

Watu wawili wako chumbani wa kiume na wa kike. Mashine na dawa zinathibitisha kuwa chumba hili ni hospitali. Mwanaume amelala kupokea matibabu kutoka kwa daktari aliyevalia glavu na barakoa.

Mazingira haya ni ya hospitali. Mama amempeleka mtoto wake kupata chanjo. Amembeba mkononi analia kwa kuwa anadungwa sindano. Daktari ameinama ili kumtibu mtoto.

Kijiji kimeathiriwa na mafuriko. Usafiri umekuwa wa shida. Gari, pikipiki na baiskeli zote zinapita ndani ya maji. Wasafiri wanabebwa kwa kuwa hawawezi tembea. Majani ya kijani kibichi yako upande wa nyuma.

Watu wamejumuika mahali ambapo panaonekana kuwa hospitali, wa kiume na wa kike. Mwanamme ameketi akiangalia rekodi kanakwamba anatafuta jina la mgonjwa au anafuatilia rekodi ya mgonjwa.

Chupa nne za dawa za glesi, sirengi mbili ziko mezani. Dawa hii inatumiwa kwa watoto haswa wenye umri mdogo ili kuwazuia kupata maradhi kama vile Measles.

Chupa ya dawa na sindano ziko kwenye meza inayoonekana kuwa ya hospitali . Dawa hii inatumiwa haswa na watoto wa umri mdogo kuwaepusha na madhara na ugonjwa wa measles .

Wanawake wawili wanatembea maeneo yanayoonekana kuwa kijiji. Mmoja anatumia kipaza sauti kutoa maelezo aliyo nayo. Amevalia barakoa na kujifunga leso.

Maeneo haya ya hospitali ya meno mgonjwa amelala na kufungua mdomo ili kupata matibabu, daktari amesimama amevalia barakoa na glavu, miwani yake iko na taa kumwezesha kuona ndani ya mdomo wa mgonjwa kwa kuwa ni giza.

Mtu anampaka rangi mtoto kidole chake kidogo. Anatumia kalamu ya wino. Hii ni dhihirisho kuwa mtoto huyu, ameshapokea chanjo ya polio. Inayopatiwa watoto, chini ya umri wa miaka nane.

Wanakijiji, wakiume na wakike, wako kwenye foleni, kusubiri kuosha mikono, kuonyesha manufaa yake katika safari ya kujikinga kutokana na virusi. Jumba la mbao, lenye majina ya Agent, linaonekana upande wa nyuma.

Wanaume watano, wamevalia nguo nyeupe, viatu vizito, barakoa, na glavu kuwakinga kutokana na virusi, mmoja anaonekana kunyunyizia dawa sakafuni, wengine, wako kando yake, kukagua, wamesimama kwenye ukumbi wa USAID.

Watu watatu. Mwanamke mmoja ambaye amelala amevalia shati nyeusi. Wanaume wawili walioketi ambao ni madaktari wamevalia glovu mkononi, miwani , barakoa na saa mikono yao ya kushoto.

Kitanda cha chuma, rangi ya nyeupe ya kijani kibichi na blue , soketi ya stima, chupa ya maji, neti. Mwanamke ameketi amembeba mtoto.

Watu watatu wamesimama wawili wa kike moja wa kiume shati ya nyeupe iliyo na michoro ya maua, kalamu mfukoni mwa shati miwani pete mkono wa kushoto vitanda vya chuma mtoto amelala kitandani.

Naliona jumba moja, lililo katika eneo lililotoweka, hasa la kiangazi. Mbele, kuna mtungi wa maji, kuna miti iliyokauka kwa kuwa haina majani yoyote, kuna kitambaa kilichorushwa juu ya mti hiyo.

Naona watu kwenye tenti mmoja wao ameketi na mwingine amesimama. Aliyesimama ameshikilia sindano akimdunga mgonjwa wote wamevalia barakoa kando kuna jisanduku lililo na maandishi nayosoma kesak.

Mwanamke aliyeketi, wanaume wawili wamesimama. Amevalia shati nyeupe, saa mkononi, barakoa, mshipi mweusi, ameshika kiuno, ameinama, bangiri sikioni.

Mwanaume amesimama na kujikishikilia kwa ukuta, nyuma kuna choo za kutumia mabati, ukuta, mti wa paipai, matunda ya paipai, nyasi za kijani kibichi.

Namuona mtu aliyeketi, mbele yake kuna meza, amejifunika kitambaa, mkono wake wa kushoto ameshikiria kipira chenye rangi nyeupe, wa kulia kuna kijikaratasi kilicho na maandishi, anaonekana kuekelea mikono katika mapaja yake.

Nawaona watu wengi kwenye uwanja mkubwa. Wamevalia nguo zenye rangi tofauti tofauti. Jumba lililo na paa lekundu, miti iliyosimama nyuma, wamevalia barakoa, mikono imeinuliwa, wengine wamesimama.

Watu tano wakiume na wakike wameketi nakusimama, maandishi na picha kwa upande wa nyuma, dirisha, barakoa, miwani, buibui ya rangi nyeupe na wa blue .

Naiona nyumba ya udongo, iliyo na kalenda ukutani, bazia mlangoni, kiti, na mzee aliye kanyaga chini. Ameshikilia panga mkononi mwake wakulia, akipasua kuni. Amevalia shanga na kofia ya rangi ya nyekundu.

Wanawake wawili, mgonjwa amelala amefungua mdomo nesi amesimama amevalia glavu barakoa miwani anamulika mgonjwa ili kumpatia matibabu.

Rangi ya nyekundu. Mtoto anatembea ndani ya maji ya mafuriko. Mbuzi watatu wenye rangi ya nyeupe, mwanaume, nyumba, ukuta, mlango, dirisha, waya za kupitisha umeme.

Mwanaume ameketi, amefunga macho, barakoa, kofia, shati, sindano mkono wa kulia, pete mkono wa kushoto, saa, kiti cha rangi ya nyeupe.

Watu watano, wanawake wanne, mwanamme mmoja. Wameinama, karatasi, matawi ya kijani kibichi, ukuta, kofia, sketi, barakoa, miwani rangi ya nyeupe na nyekundu.

Mwanaume aliyeketi amevalia shati ya kijani kibichi, barakoa mdomoni, nesi amesimama ameshikilia sindano mkono wake wa kulia, na pamba mkono wake wa kushoto amevalia shati ya nyeupe.

Watu saba, mwanaume mmoja, simu mkono wa kushoto. Jumba la mawe lililopakwa rangi ya blue na nyeupe, mitungi ya maji, mwanamke ameinama, dirisha ya chuma.

Raia wawili, askari mmoja wanaosha mkono, rangi nyekundu, nyeupe, nyeusi mengi viatu, ndoo, chuma, tenki za maji, kofia, barakoa.

Nawaona wanawake wawili. Mmoja amevalia barakoa akiosha mikono katika tenki la UNICEF. Mwingine anatembea kuelekea upande wa nyuma. Kuna watoto watatu. Mmoja yuko mbele ya mwanamke anayeosha mikono, wengine wameketi kando wakicheza.

Magari mengi kwenye foleni yamekwama kwenye maji ya mafuriko, nyaya za umeme, vikingi vya stima, nyumba la ghorofa, rangi nyeupe, nyekundu, nyeusi, kijani kibichi.

Watu watatu, wanaume wawili mwanamke mmoja. Mgonjwa amelala, daktari wameketi, wamevalia glavu mikononi, saa, miwani, barakoa, shanga. Wanamulika mdomo wa mgonjwa kumpatia matibabu.

Namuona mwanasayansia akiwa ameketi. Ameangalia chini akiandika. Mezani kuna sampuli za damu anazotumia. Kuna tarakilishi miongoni mwa mashini alizonazo mezani zinazomsaidia kufanya utafiti wake.

Wanaume wawili wamesimama, ameshikilia simu mkono wake wa kulia wamevalia barakoa, anaonekana kutoa maelezo akiashiria mtu, jumba ambao maandishi ya UNICEF yanaonekana upande wa nyuma.

Watu wawili wanatembea kuelekea upande tofauti wa tatu wamesimama barakoa, kofia nyeupe, shati nyekundu, suruali ya blue , glavu , barakoa, simu mkononi.

Mkulima amesimama amebeba pampu ya dawa ananyunyuzia mimea yake ya mahindi, rangi nyeusi ya tanki ya maji, mti wa kijani kibichi, glavu za rangi ya nyekundu, aproni ya bulu.

Nawaona wanaume wawili. Mmoja ameketi akiwa amevalia shati ya buluu. Amefungua mdomo. Aliyesimama amevalia miwani na kushikilia chombo chake cha kazi katika mkono wake wakulia. Mkono wakushoto ukona pamba inayoonekana kuwa na damu.

Nawaona watu watatu, madaktari wa meno wawili na mgonjwa mmoja. Daktari wanamwangalia mgonjwa meno, daktari wamevalia barakoa na wanamulika ndani ya meno ya mgonjwa huku wakitumia vyombo vyao vya matibabu.

Nawaona watu wawili katika uwanja mkubwa, mbele yao kuna mti, nyuma yao kuna mabaki ya ng'ombe anayeonekana kuiaga dunia kutokana na kiangazi, kuna mawe yaliyotapakaa kila mahali.

Tembe za dawa za rangi nyeupe. Chupa ya dawa iliyoandikwa high-protein C, vitamin D, 1000 IU for bone health, support a healthy immune system, a hundred tablets.

Askari wanne, wamevalia kofia nyeusi, kamba begani. Ghorofa nne, gari linabomoa nyumba. Mwanamke amesimama kando ya ukuta. Nyasi za rangi ya kijani kibichi.

Na mwona mtu akiwa ametabasamu. Ameinua mkono mmoja juu. Ilhali mkono mwigine, ameuwekelea juu ya karatasi linalosoma Waterstep . Amevalia nguo zenye rangi ya buluu. Nyuma yake kuna matenki matatu ya rangi nyeusi. Matenki haya ni ya Poa Tanks.